Kundi la watu wanaofanya kazi katika mazingira ya kiteknolojia, pengine katika ofisi au kituo cha data. Mbele, kuna mtu anayetumia kompyuta ndogo. Nyuma yao, watu wengine wawili wanaonekana wakishauriana au kufanya kazi.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za rangi ya dhahabu, ameketi kwenye kiti cha ngozi cha rangi ya kahawia akitumia kompyuta ndogo. Amevaa sweta laini ya rangi ya krimu na suruali ya samawati. Anaonekana ametulia na amejikita kwenye anachokifanya kwenye kompyuta yake.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizokunjamana amevaa hedifoni na anatumia kompyuta kibao. Anaonekana kushangaa na kufurahia huku akiinua kidole chake cha shahada kama amepata wazo au ameshangazwa na kitu anachokiona kwenye kompyuta kibao.

Msichana mdogo anafanya masomo ya mtandaoni akiwa ameketi kwenye meza nyeupe. Ameelekeza macho yake kwenye kompyuta mpakato inayoonyesha mwalimu akifundisha. Msichana huyo ana kalamu mkononi na anaonekana akiandika madokezo kwenye kitabu chake.

Mtu ambaye sehemu ya juu ya mwili wake tu ndio inayoonekana akiwa ameketi na miguu yake imekunjwa. Anatumia kompyuta ndogo iliyo wazi na mikono yake imewekwa kwenye kibodi akionekana akiandika au kufanya kazi fulani.

Vijana wawili wa kike wameketi chini kwenye sakafu ya mbao, wakisoma au kufanya kazi pamoja. Mmoja wao ana nywele zilizokunjamana na ameshika karatasi na kalamu, huku mwingine aliyevaa kofia, akichunguza pochi yenye kalamu na vifaa vingine.

Kijana akiwa ameketi kwenye meza na anatumia komputa ndogo. Amevalia hediphoni nyeupe na anaonekana akiandika kwenye daftari, akitumia kalamu, anaonekana yuko makini akisoma au akijifunza.

Mtu labda mwanafunzi akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni na kutazama darasa la mtandaoni kwenye kompyuta ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu wa kiume akiandika fomula za hisabati au sayansi kwenye ubao mweusi.

Msichana mdogo mweusi mwenye tabasamu la kupendeza na macho kubwa akiangalia moja kwa moja kwenye kamera. Ameshikilia kidevu chake na anaonekana akiwa karibu na kopmyuta kibao au kifaa kengine cha kielektroniki kinachoakisi mwanga.

mwanamke mwenye nywele zilizojisokota, amevaa miwani na sweta ya rangi ya matofali, akishika kalamu na kuangalia kitu kwa umakini huku akiweka kidevu chake kwenye kiganja cha mkono. Anaonekana akisoma au kujifunza. Juu kushoto, kuna ikoni ya samawati ya komputa yenye ishara ya kuchezea video, ikiashiria maudhui ya video au kujifunza mtandaoni.

Mtu anatumia kompyuta ndogo iliyowekwa kwenye meza ya mbao. Mikono yake inaonekana ikiandika kwenye kiibodi ya kompyuta. Karibu na kompyuta kuna kitabu kilichofunguliwa, daftari tupu na kalamu pamoja na simu ya mkononi.

Mwanamke mwenye nywele zilizojisokota na miwani, akiwa ameketi kwenye meza na kutabasamu. Anaandika kwenye daftari huku kompyuta mpakato ikiwa mbele yake. Dirisha kubwa linaonekana nyuma yake, likiruhusu mwanga wa jua kuingia ndani ya chumba.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za rangi ya dhahabu, akiwa ameketi kwenye kiti cha ofisi na akitumia kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza. Amevaa sweta laini ya rangi nyepesi. Juu ya meza kuna karatasi chache na kalamu.

Mwanamke kijana mwenye tabasamu anajifunza au kufanya kazi akiwa amevaa vipokea sauti nyeupe. Ameelekeza macho yake kwenye kompyuta nyeupe iliyoko mbele yake huku akiandika kwenye daftari kwa kutumia penseli.

Wanaume wawili wakiwa wamekaa kwenye meza, pengine wakifanya kazi au kujifunza pamoja. Mwanaume mwenye nywele za rangi ya njano na amevaa fulana nyeupe anaonekana akieleza kitu kwenye kompyuta ndogo, huku akizungumza na mwanamume mwingine.

kompyuta mpakato enye skrini inaoonyasha dhana ya kusoma kwa mtandao, mkono wa mtu unaonekana ukijapa kwenye kibodi cha kompyuta, karibu na kompyuta kuna simu ya mkononi, miwani, mimea mdogo kwenye sufuria na kikombe cha kahawa.

Mwanamke mchanga amevaa hijabu nyeusi na sweta ya kijivu. Ameketi kwenye kiti na kutazama kompyuta ndogo. Uso wake unaonyesha umakini, akionekana akifanya kazi au kufanya kitu kwenye komputa .

Mtu akiwa ameketi mbele ya kompyuta amevaa vipokea sauti na anachukua madokezo. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mwalimu anayefundisha somo labda hesabu kama inavyoonekana kutokana kwa milingano na grafu kwenye ubao mweusi nyuma yake.

Mtu anashiriki katika darasa la mtandaoni au mkutano wa video akitumia kompyuta ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta, mwalimu anaonekana akifundisha na kutumia ubao mweupe.

Mwanaume mweusi akiwa ameketi mbele ya kompyuta akihudhuria mkutano wa video unaoonekana kwenye skrini kubwa. watu wengi tofauti wanaonekana kwenye skrini wakionyesha kuwa ni mkutano wa watu mbalimbali.

Mwanamke mwenye nywele za rangi ya njano na miwani, akiwa amevaa koti jeusi, akitazama skrini ya komputa kwa makini, Mkono wake umeegemea kidevu chake akionyesha mawazo au umakini.

Mwanaume mwenye furaha anaonekana ndani ya treni. Amevalia vipokea sauti masikioni na miwani, akiwa amekaa kwenye kiti chenye starehe. Anaandika kwenye daftari lake huku kompyuta ndogo ikiwa karibu naye.

Mtoto wa kiume, labda mwanafunzi akiwa ameketi mbele ya kompyuta na kutazama skrini kwa umakini. Amevaa shati la kahawia na anashika kipanya kwa mkono wake. Nyuma yake, kompyuta nyingine na labda wanafunzi wengine wanaonekana hafifu.

Mwalimu wa kike anawafundisha wanafunzi kadhaa wakichunguza kompyuta ndogo. Wanafunzi wote wakiwa wamevalia sare za shule, wamemzunguka mwalimu na wanaonekana kupendezwa na wanachokiona kwenye skrini.

Wanafunzi watatu wamekaa kwenye dawati wakiangalia kompyuta mpakato. Mwanafunzi aliye mbele kabisa amevalia kofia ya samawati na sare ya shule yenye miraba, akionekana makini sana kwenye kompyuta yake.

Kompyuta ndogo na skrini yake ikionyesha dhana ya kusoma mtandaoni .Mbeleni mwa kompyuta Kia kikombe cha rangi ya kijani kilichopangwa kuashiria kinywaji. Mandhari ya nyuma imefifia na kuonyesha taa za mviringo.

Vijana wawili wakiwa wameketi pamoja mbele ya kompyuta ndogo, na wanaonekana wakiangalia kitu kwenye skrini kwa umakini. Wote wawili wamevaa miwani. Mwanaume amevaa sweta ya rangi ya kahawia na ana vipokea sauti shingoni.

Mwanamke ameketi kwenye kaonta akitumia kompyuta ndogo huku mhudumu wa kiume akimhudumia kinywaji. Mwanamke huyu amevaa shati lenye maua mengi na anaonekana kujishughulisha na kazi yake kwenye kompyuta. Mhudumu ambaye amevaa fulana nyeupe na aproni anaweka kinywaji kwenye kaonta karibu naye.

Msichana mdogo ameketi kweye dawati akitumia kompyuta ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha inayoonyesha dhana ya masomo ya mtandao na rundo la vitabu ikionyesha dhana ya kujifunza mtandaoni. Dawati linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri huku kukiwa na karatasi za kunata zenye rangi mbalimbali na kishikilizi cha kalamu.

Mchoro unaoonyesha mtoto akiwa amekaa mbele la kompyuta akihudhuria darasa la mtandaoni au mkutano wa video. Kwenye skrini ya kompyuta kuna madirisha mengi madogo yaliyojaa sura za watu tofauti, ikiwemo mwalimu katikati anayeonekana akifundisha.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cheupe na anaangalia kompyuta. Ana miwani ya rangi ya waridi na vifaa vya masikioni akionekana akijihusisha na anachokiona mbele. Dawati lake linaonekana kuwa na vitabu na karatasi nyingi akifanya kazi yake ya shule au kujifunza.

Kijana akiwa ameketi kwenye meza, labda akisoma au akifanya kazi ya shule. Anaonekana akifikiri sana, kwani mkono wake umeegemea kidevu chake na macho yake yametazama juu. Ana kompyuta ndogo mbele yake na daftari wazi.

Eneo la kazi lililopangwa vizuri likiwa na simu mahiri iliyo katikati ikionyesha programu ya kusoma mtandaoni. Karibu na simu kuna kompyuta ndogo iliyowazi, daftari, kalamu nyeupe na vitu vingine vya ofisi kama vile klipu za karatasi.

Mwanaume mwenye ndevu na nywele ndefu ameketi mbele ya kompyuta mbili na anazungumza anaonekana akishiriki katika mkutano wa video huku picha ya mwanamke mmoja ikionekana wazi kwenye skrini ya kulia na wengine wengi wakiwa kwenye skrini ya kushoto.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akitazama na kutumia kompyuta yake labda katika mazingira ya ofisi au darasa. Amevalia shati la mikono mirefu lenye michoro ya samawati na nyeupe. Nyuma yake kuna ubao mweusi wenye maandishi.

Mchoro unaoonyeshesha dhana ya kujifunza mtandaoni. Komputa ya mezani yenye skrini inayoonyesha tovuti au jukwaa la video iko katikati ya picha. Vitabu mbalimbali vingine vikiwa wazi na vingine vikiwa vimefungwa vimepangwa na kuelea karibu na komputa.

Mchoro au muundo wa kiolesura cha mtumiaji kwa jukwaa la kujifuza kwa njia ya kielektroniki. Inaonyesha kompyuta ndogo kubwa katikati na ndani ya skrini yake kuna ikoni zinazoashiria masomo au kozi za mtandaoni.

Skrini ya kompyuta inayoelekeza dhana ya masomo ya mtandaoni. Kwenye skrini kuna uwasilishaji unaonekana kama slidi ambapo slaidi kuu ina maeno hayo kwa herufi kubwa. Pembeni kuna vijislaidi vidogo vinavyoashiria slaidi zingine za uwasilizaji huo.

Mwanamke mwenye furaha amevaa vipokea sauti masikioni na ameketi kwenye meza. Anaonekana akisoma au akifanya kazi kwani ana kalamu mkononi akitazama daftari lililo mbele yake huku pia akitumia kompyuta ndogo iliowazi upande wake wa kulia.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti na kushikilia kitabu wazi, akionekana akieleza kitu kwa kutumia kalamu ya samawati. Anaangalia kwenye kompyuta ndogo ilioko mbele yake ambayo inaweza kuashiria kuwa anashiriki katika darasa la mtandaoni au mkutano.

Kijana amevaa miwani ya uhalisia pepe, akitumbukia kabisa katika ulimwengu wa kidijitali. Kutoka kwenye miwani hiyo, kuna nuru inayong'aa na picha za holografia zenye data na michoro taka zikitiririka angani.

Mkono wa mtu unanyooka kugusa skrini ya kidijitali. Kumezunguka neno hilo kuna ikoni mbalimbali zinazowakilisha dhana mbalimbali za elimu ya kidijitali kama vitabu, vichwa vya watu, glasi ya kukuza na chati. Mandhari ya nyuma ni nyeusi na ina mwanga hafifu samawati.

Mvulana mdogo mwenye rangi nyeusi, ameketi kwenye meza na kompyuta ndogo mbele yake. Amevalia shati la samawati na anaonekana akitumia kompyuta, huku akigeuka na kutazama kamera kwa tabasamu dogo. Mbele yake kuna kompyuta nyingine kadhaa, zilizopangwa kwenye meza ndefu.

Mkono wa mtu ukiwekwa juu ya kibodi ya kompyuta na daftari lililofunguka huku aikoni za kidijitali za mafunzo ya kielektroniki zikielea juu. Aikoni hizo zimejumuisha picha za kofia za kuhitimu , balbu ya mwanga, kitabu kilichofunguka na vipokea sauti vya masikioni.

Mwanamke mchanga ameketi akiwa ameelekeza umakini wake kwenye kompyuta ndogo. Amevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi nyekundu na dhahabu na anaonekana kutumia kompyuta hiyo kwa makini. Amelalia ukuta wa rangi ya kahawia na mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya kijijini au mbali na mji.

Bango linalotangaza huduma za hosteli. Pia linataja huduma zingine kama kumbi za mikutano, canteen ,maegesho na nafasi za ofisi. Bango hili limewekwa karibu na ukuta wa mawe na fence ya chuma kando ya barabara na kuna miti na nguzo za umeme nyuma.

Darasa kubwa au chumba cha mikutano chenye viti na meza zilizopangwa kwa mistari. Kuna madirisha makubwa kadhaa yenye mapazia mekundu yanayoruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani. Kwa nyuma kuna ubao mweupe wa kuandika na milango miwili.

Chumba cha kompyuta kilicho pangwa vizuri chenye safu ndefu za kompyuta za mezani. Kila kompyuta ina skrini nyeusi zikiwa zimewekwa kwenye meza na mbao na viti vya samawati. Ukuta wa nyuma umepambwa kwa rangi nyekundu na samawati ukiwa na muundo ya kichometri.

Darasa tupu lililopangwa kwa mpangilio mzuri wa viti na meza. Meza hizo zina rangi nyeupe na viti vina rangi ya samawati nyeusi vikiwa vimetengenezwa kwa chuma. Sakafu ya darasa inaonekana kuwa nyekundu iliyokolea na kuta zina rangi isiyokolea.

Chumba kidogo cha kisasa kinachoonekana kuwa cha wanafunzi kikiwa na sehemu ya kulala na jikoni ndogo kitanda kiko upande wa kushoto kikiwa na shuka za rangi ya samawati na nyeupe upande wa kulia kuna jikoni ndogo ilio na kaunta nyeupe.

Kikundi cha vijana wakiwa wameketi chini kwenye uwanja wa michezo wenye nyasi bandia wakimskiliza mwalimu au mkufunzi mzungu anayewapa maelezo. Mkufunzi huyo anaonekana akitumia ishara za mikono kuelezea jambo.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyo tengenezwa kwa mbao. Kila kitanda kimefunikwa na chandarua cheupe cha kuzulia mbu . Kati ya vitanda hivyo kuna meza ndogo ya rangi ya samawati. Sakafu inaonekana kuwa ya rangi nyekundu.

Chumba cha kulala chenye muundo wa kisasa na rangi angavu. Kitanda kikubwa kipo katikati ya chumba kikiwa na blanketi laini la rangi ya kahawia na mito miwili mieupe juu ya kitanda kuna taulo nyeupe zilizo kunjwa vizuri.

Chumba kikubwa kilicho na vitanda vingi vya ghorofa, vilivyotengenezwa kwa chuma. Baadhi zina magodoro na shuka, huku vingine vikiwa vitupu.

Ukumbi mkubwa wa ndani labda ukumbi wa mchezo au hafla ukuta zake ni za rangi za samawati na paa lina mapambo ya mraba na taa nyingi zilizopajikwa, kwenye sakafu kuna mistari ya mchezo ikionyesha kuwa ukumbi unatumiwa kwa michezo mbali mbali.

Darasa tupu lililopangwa kwa viti na meza za rangi ya samawati na nyeusi. Viti na meza hizo zimepangwa kwa safu, zikionyesha mpangilio wa kawaida wa darasa. Kuna madirisha makubwa mawili yenye fremu nyeusi, inayoruhusu mwanga wa asili kuingia darasani na kuonyesha miti ya kijani kibichi nje.

Lango la jumba lenye rangi nyeusi. Lango hilo linaonekana kuwa la kuingilia kwenye hosteli ya wanawake. Nyuma ya lango kuna jengo la ghorofa mbili lililopakwa rangi ya kijani-samawati likionyesha kuwa ni jengo la malazi.

Chumba kidogo kinachoonekana kuwa cha kulala au studio . Kuna kitanda kimoja kilicho na shuka ya rangi ya zambarau na blanketi nyekundu. Dirisha kubwa limefunikwa na mapazia ya rangi ya kijivu.

Uwanja wa mpira wa miguu ukiwa na nyasi za kijani kibichi na sehemu yenye udongo mwekundu kando. Kundi la vijana linaonekana likicheza mpira wa miguu uwanjani hapo, huku baadhi yao wakiwa wamevalia sare zinazofanana . Kuna milingoti miwili ya goli inayoonekana upande wa nyuma wa uwanja.

Chumba chenye vitanda viwili vidogo vilivyopangwa kando kando, kila kimoja kikiwa na chandarua cheupe kilichoning'inia juu yake. Vitanda hivyo vina shuka za kijani kibichi na mto wa mbao.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa, vilivyo tengenezwa na mbao za kahawia. Kila kitanda cha ghorofa kina vitanda viwili na hivyo kuleta jumla ya vitanda vinne. Chumba kina sakafu ya mbao na dirisha lenye mbao za chuma, huku kukiwa na kiti kimoja cha mbao upande wa kulia.

Chumba kinachoonekana kama bweni au chumba cha kulala cha wanafunzi, kikiwa na vitanda viwili vya gorofa. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kitanda cha juu akitumia simu au kitu kingine kidogo. Mwanamke mwingine amesimama karibu na kitanda, akitumia simu yake.

Ukumbi mkubwa uliojaa watu , wengi wao wakiwa wanafunzi waliovalia sare za shule za rangi tofauti kama vile kijivu, kijani kibichi na samawati nyeusi. Wamekaa kwenye viti vyekundu vilivyopangwa kwa safu wakisikiliza au kushiriki katika mkutano.

Chumba cha kulala chenye rangi ya kijani kibichi ukutani . Kitanda kikubwa kipo katikati kikiwa na shuka ya rangi nyeusi na nyeupe. Kitanda kinakichwa cha chuma kilichorembwa kwa muundo wa jua. Kila upande wa kitanda kuna meza ndogo ya pembeni na taa au mapambo juu yake.

Maktaba ambapo rafu nyingi zimejaa vitabu vya aina mbalimbali. Watu watatu wanaonekana wakihangaika na vitabu mmoja akiwa na nywele ndefu za kusuka na wengine wawili wakiwa wamevalia hijabu nyeusi wote wakichagua au kuweka vitabu kwenye rafu.

Jengo refu la gorofa nyingi, linalo onekana kama bweni au jengo la vyumba vya makazi. Lina kuta zilizojengwa kwa Mawe na matofali ya rangi ya njano na lina roshani ndefu zinazo zunguka kila gorofa. Njia za kupita zimejengwa mbele ya jengo, zikipita kwenye nyasi ndogo zilizopandwa.

Mwanamke kijana akicheza tenisi kwenye uwanja wa tenisi wa samawati , amevalia nguo za michezo nyeupe na ana kofia anashikilia raketi ya tenisi na anaonekana akijiandaa kupiga mpira , mchezaji mwingine anaonekana nyuma upande wa kushoto.

Chumba kidogo cha kulala cha wanafunzi au mabweni chenye vitanda vya ghorofa vya chuma cheusi upande wa kulia upande wa kushoto kuna meza mbili za kujisomea yenye viti vyeusi zikiwa zimeunganishwa na kabati za mbao za juu.

Chumba kikubwa tupu chenye meza na benchi nyingi zilizopangwa kwa safu zikionyesha kuwa ni chumba la kulia chakula au ukumbi wa masomo. Kuta za chumba zimepakwa rangi ya samawati na nyeupe na kuna madirisha kadhaa yanayoingiza mwanga.

Chumba tupu chenye kuta za rangi ya kahawia-waridi na sakafu ya mbao inayong'aa. Dirisha kubwa lenye umbo la upinde na la kigae linaangazia chumba likiruhusu mwanga wa asili kuingia. Chini ya dirisha kuna rafu ndefu ya chini yenye droo, labda imejengwa ndani, ikitoa nafasi ya kuhifadhia.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda kimoja. Kitanda kimefunikwa na shuka ya miraba yenye rangi nyekundu na nyeusi na kuna mto mmoja unaolingana. Kuta za chumba ni rangi ya kahawia nyepesi sehemu ya chini na nyeupe juu zikionyesha usanifu rahisi.

Mwanamke mrefu, mwenye nywele ndefu amesimama kwenye ngazi ndogo ndani ya maktaba. Amevalia fulana nyeupe na suruali nyeusi, na anaonekana akichagua kitabu kutoka kwenye rafu iliyojaa vitabu vingi. Rafu za vitabu zimepangwa vizuri na zina rangi mbalimbali, zikijaza ukuta mzima wa maktaba.

Chumba cha kulala chenye mpangilio rahisi, kitanda kimoja kimetandikwa shuka za samawati na kina chandarua nyeupe ya mbu iliyoning'inia juu yake. Upande wa kushoto wa kitanda kuna kabati ndefu ya mbao yenye Draw tano na juu yake kuna chupa ya maji na dawa za kunyunyizia.

Kundi la watoto wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa kijani kibichi. Watoto wamevaa sare za michezo za rangi tofauti baadhi zikiwa nyeusi na nyingine nyekundu. Mmoja wa watoto anaonekana akipiga mpira huku wengine wakimkimbilia.

Chumba kilicho na vitanda viwili vya ghorofa vikiwa vimejengwa kwa mbao za rangi ya kahawia. Kila kitanda cha ghorofa kina magodoro mawili moja juu na lingine chini yakiwa yametandikwa masuka meupe.

Uwanja wa tenisi wa rangi ya samawati ambapo watoto kadhaa wanaonekana wakicheza au wakifanya mazoezi. Wengine wamesimama karibu na wavu, huku mipira ya tenisi na raketi zikiwa zimelala chini. Nyuma ya uwanja, kuna uwanja wa michezo wa watoto wenye vifaa vya kuchezea vya rangi mbalimbali.

Mtoto mchanga anashiriki katika shughuli ya kuogelea. Amevaa kofia ya kuogelea ya samawati na miwani ya samawati akionekana akiogelea kwa bidii huku maji yakimrushia. Uso wake unaonekana wazi na kuna kamba za kuogelea za rangi nyeupe na sawawati kwa nyuma.

Chumba kinachoonekana kama hosteli au chumba cha kulala cha wanafunzi kikiwa na vitanda viwili vilivyotenganishwa na sehemu za kazi. Kila sehemu ina dirisha, kiti na meza ya kusomea. Ukuta wa chini wa chumba una rangi ya chungwa huku sehemu ya juu ikiwa nyeupe.

Darasa lenye viti na meza za wanafunzi zilizopangwa kwa mistari zikielekea mbele. Kila kiti kina rangi ya samawati na meza yake ni ya mbao ikiwa imeshikanana upande wa kulia. Sakafu ya darasa imefunikwa kwa zulia ya rangi ya kijani kibichi.

Ndani ya sherehe ya utoaji tuzo au cheti ndani ya jengo linaloonekana kama kanisa, au ukumbi wa shule. Mwanamke mmoja anayetoa cheti, anatabasamu akimkabidhi mwanamume aliyevaa suti. Wanafunzi kadhaa waliovalia sare za shule wamesimama nyuma yao, wengine wakiwa jukwaani na wengine wakitazama kutoka upande.

Mtoto mwenye umri mdogo ambaye anaonekana kuwa na down syndrome anatabasamu na kuonyesha mikono yake ilipakwa rangi mbalimbali . Rangi hizo ni pamoja na samawati, nyekundu, njano, sambarau na kijani zikiwa zimetapakaa kwenye vidole vya viganja vyake.

Mikono miwili mmoja wa mtu mzima na mwingine wa mtoto ikicheza na mchezo wa kuwekea pete zenye rangi tofauti kwenye mti mdogo wa mbao, kwenye meza ya mbao kuna pia maumbo mengine ya rangi tofauti yaliyotawanyika.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu nyeusi ameketi mezani, akitumia kompyuta mpakato. Amevaa sweta ya waridi na anaonekana akifanya ishara kwa kutumia kidole gumba chake huku anatabasamu.

Mwanamke ambaye anaweza kuwa mtaalamu wa hotuba anamfundisha mtoto mdogo. Wote wawili wameketi kwenye meza na mwanamke anatazama mtoto akifanya mazoezi ya matamshi kwa kutumia mdomo wake na labda vifaa.

Mwanamke akishirikiana na mvulana mdogo labda akiwa mwalimu wa mtaalamu wa timu. Mwanamke huyo anatabasamu kwa furaha huku akimwangalia mvulanana ambaye anaonekana akijishughulisha na mirundo ya vizuizi vya mbao.

Kijana mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akicheza na mwanamke. Kijana huyo anaonekana mwenye furaha na anatabasamu huku akishika vifaa vya kuchezea, na mwanamke anamsaidia kwa upendo. Wote wanaonekana kufurahia muda wao pamoja, labda katika mazingira ya shule.

Watoto wawili ndani ya darasa au chumba cha kusomea, msichana aliye mbele amevaa kifaa cha kusaidia kusikia na yuko makini akiandika kwenye daftari. Nyuma yake, kuna mvulana mwingine ambaye pia, anaonekana akisoma, au kuandika.

Mtoto ambaye mgongo wake unaonekana akiwa amevaa kifaa cha kusaidia kusikia sikioni mwake na anaonekana kuwa darasani ,nyuma yake mwalimu au msaidizi wa elimu anaonekana akiongea au kufundisha akitumia ishara za mikono.

Sikio ya mtoto mdogo aliyevaa kifaa cha kusaidia kusikia cha rangi ya cream .Mtoto huyo amegeuza kichwa chake na anaonekana akiwa darasani au kwenye mazingira ya kujifunzia.

Mwanamke mwalimu akimfundisha msichana mdogo kwa kutumia kompyuta kibao darasani. Mwalimu anatabasamu na kueleza kitu kwenye kompyuta kibao huku msichana akitazama kwa umakini na shauku.

Watoto wanne wakiwa wamevalia sare za shule zinazojumuisha shati la mikono mifupi za mistari na suruali fupi za samawati. Mmoja wa watoto ameketi kwenye viti vya magurudumu huku watoto wengine watatu wakimzunguka.

Darasa la shule likiwa na mwalimu na wanafunzi. Mwalimu mwanamke aliyevaa barakoa amesimama mbele ya darasa akifundisha. Wanafunzi wamekaa kwenye viti na mmoja wao ambaye anaonekana kuvaa kifaa cha kusaidia kusikia, ameinua mkono kuashiria anataka kujibu au ana swali

Kundi la watoto shuleni wakiwa na mwalimu wao. Mtoto mmoja ambaye huenda ana ulemavu, ameketi katika kiti cha magurudumu na anasukumwa na mwalimu ambaye anatabasamu. Watoto wengine wanaonekana wakishirikiana na yule aliye kwenye kiti cha magurudumu, huku mmoja wao akionyesha kitu kwa mkono.

Vijana watatu wakiwa wamekaa pamoja na kuonekana kufurahia muda wao. Mmoja wao amevaa kipaza sauti cheupe na anaonekana akiongea huku akionyesha kwa kidole . Kijana mwingine ana miwani na anatabasamu huku wa tatu akiwa amesimama nyuma yao na anaonekana kama anafuatilia mazungumzo.

Mwanamke mzima na msichana mdogo wakiwa wanajifunza kutumia kompyuta labda kwa ajili ya tiba ya matamshi au kujifunza lugha. Mwanamke huyo anaonekana akishikilia kidevu cha msichana na kuangalia kinywani mwake.

Watu wanne wakiwa katika kikao au darasa huku wawili wao wakiwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Mwanamke aliye katikati na mwanamke mwenye nywele za dhahabu wanaonekana wakitumia mikono yao kutengeneza mambo ikionyesha kuwa mawasiliano yanategemea lugha ya ishara.

Mwanamke mzima, labda mwalimu au mlezi, akimsaidia msichana mdogo ambaye amevaa miwani na skafu nyekundu. Wote wawili wanatazama kamera na kutabasamu. Msichana huyo anaonekana akifanya shughuli za sanaa au kujifunza, kama inavyoonekana kutokana na penseli za rangi na vifaa vingine vya kuandikia mezani.

Mtoto msichana mwenye furaha ameketi kwenye kiti cha magurudumu akicheza na mchezo wa kuhamisha shanga. Mtoto huyu ana tabasamu pana usoni mwake akionyesha kufarahia mchezo huo wa rangi nyingi.

Mwanamke na kijana wakiwa wameketi mezani, labda wakijadiliana au kujifunza. Mwanamke huyo, aliyevaa shati la kijani yenye michoro, anaonekana akiongea huku akitumia ishara za mikono. Kijana huyo, aliyevaa shati ya njano, anamsikiliza kwa makini huku akiashiria kwa mkono wake.

Mtoto mvulana akiwa amevaa kivaa cha kusaidia kusikia sikioni mwake, ame elekeza mkongo wake kwa mtazamaji akimtazama mwalimu au mtu mzima mwingine ambaye Yuko mbele Yake, ingawa sura yake haionekani vizuri.

Mwanaume na watoto wanne wote wakiwa na miguu bandia. Mwanaume mrefu upande wa kushoto, amesimama na mikono imekunjwa kifuani akivalia shati la kijani na kaptula nyeusi na ana miguu bandia ya kisasa.

Mzee mwenye ndevu nyeupe na miwani meusi amelala kifudifudi kwenye sofa na kusoma kitabu kilichoandikwa kwa herufi za brelli vidole vyake vimegusa kwa uangalifu maandishi ya brelli kuashiria anasoma kwa hisia ya mguso.

Mtoto mdogo mwenye nywele za kimanjano na zilizojipinda ameketi kwenye kiti chekundu akishikilia masikio yake kwa mikono yote miwili. Anaonekana kuwa na usumbufu au maumivu akiwa amekunja uso.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wametazama kompyuta kibao wakionekana kujifunza au kucheza pamoja. Mtoto anaonekana kushangaa au kufurahia anachokiona kwenye skrini huku akishika chakula mkononi. Mwanamke anaonekana akimsaidia au akimwangalia mtoto kwa makini.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wamekaa jini kwenye sakafu ya mbao nje. Mwanamke amevalia nguo za samawati na ana nywele ndefu nyeusi zilizofungwa, akitasama mtoto kwa upendo na uangalivu. Mtoto amevaa shati ya samawati na suruali la jinsi anaonekana akishika kalamu na karatasi.

Kijana mweusi ameketi kwenye sofa ya kijani kibichi akisoma kitabu kilichoandikwa kwa maandishi ya breli. Anaonekana kutulia na anatazama juu labda akifikiria au akitazama kitu. Chumba kinaonekana kuwa maktaba au nafasi ya kusomea kikiwa na rafu za vitabu na viti vya kisasa nyuma yake.

Mwanamke na mtoto mdogo wamekaa kwenye meza nyeupe wakijishughulisha na shughuli za kujifunza. Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu au mtaalamu ameshika kipande kidogo cha rangi ya samawati na anatizama mtoto akimfundisha.

Darasa lenye wanafunzi wachache na mwalimu anayesimama mbele. Mwalimu anaonyesha ishara kwa dole gumba akionekana akifundisha au kuuliza jambo fulani kwenye ubao mweupe uliojaa maelezo.

Mwanamume mweusi ameketi kwenye meza ya mbao akisoma kitabu cha breli, akitumia vidole vyake kusoma maandishi yaliyo inuka. Amevaa koti la kijivu na vipokea sauti akionyesha anaweza kuwa anasikiliza kitu pia. Nyuma yake kuna ukuta mweupe wenye saa ya ukuta na picha mbili zilizopigwa fremu.

Mwanamke anamsaidia mtoto mdogo kuchora au kufanya shughuli nyingine ya sanaa. Mwanamke ana nywele zilizosukwa na anatabasamu kwa upendo akimtazama mtoto. Mtoto mwenye macho ya kupendeza anaonekana akishika kalamu ya rangi na anafurahi.

Mwanamke, labda mama anamsaidia msichana mdogo kuvaa kifaa cha kusaidia kusikia masikioni. Msichana huyo ameketi kwenye dawati akiwa na kitabu cha mazoezi na penseli mbele yake akionyesha kuwa anajifunza.

Msichana mdogo mwenye tabasamu pana akiinua mikono yake miwili iliyojaa rangi za kijani na manjano, amevalia miwani na shati la njano akionyesha furaha na ubunifu wake. Anashika brashi ya kupaka rangi mkononi mwake.

Msichana mdogo mwenye nywele za dhahabu na macho ya rangi ya kijani kikahawia, amevaa vipokea sauti vyeusi kichwani. Ameshika kidevu chake kwa kidole chake akitazama upande kwa mawazo. Amevalia shati la kijani kibichi na mandhari ya nyuma ni hafifu.

Mtoto mvulana mchanga mwenye nywele zilizofura akiwa darasani. Amevaa shati la miraba jekundu na jeusi juu ya fulana nyeupe. Anaonekana akitazama juu labda akifikiria au akisikiliza mwalimu. Nyuma yake kuna ubao mweupe na viti vya rangi ya chungwa.

Mwanamume mzima anamsaidia kijana anayeonekana kuwa na down syndrome kutumia simu ya mkononi. Wote wawili wametazama skrini ya simu kwa umakini huku mwanamume akionekana akielezea au kutoa maelekezo. Kijana huyo anaonekaana kujifunza au kufurahia matumizi ya simu hiyo.

Wanawake wawili wameketi mezani wakitabasamu na kuonekana kufurahia mazungumzo. Mwanamke aliye mbele ana tabasamu pana na anaonekana akiwa na ulemavu fulani huku akiwa ameshika karatasi mkononi.

Darasa au ukumbi wa mihadhara ambapo wanafunzi wanahudhuria somo. Mbele, kuna mwanamke akitoa mhadhara au mawasiliano huku mwanamke mwingine akiwa amesimama mbele akitumia lugha ya ishara kuwasiliana na hadhira. Kuna wanaume kadhaa wameketi kwenye viti vyekundu nyuma wakifuatilia kwa umakini.

Msichana mdogo anayeonekana kuwa na down syndrome anatabasamu na kushika ubao wenye herufi za alfabeti zenye rangi mbalimbali. Amevalia fulana ya njano na miwani na ameketi kwenye kiti cha manjano kwenye dawati.

Mwanamke mwalimu anamsaidia mvulana mdogo kusoma kitabu kilichoandikwa kwa herufi za brailli, mvulana anaonekana kutabasamu na anaelekeza kidole chake kwenye maandishi hayo akionyesha kujifunza kwa bidii. Mwalimu anamwangalia mvulana kwa upendo na kutia moyo.

Mwanaume aliyevaa miwani ya jua na vipokea sauti vya maskioni ameketi kwenye dawati na anatumia kompyuta. Anaonekana akigusa kibodi maalum inayotumiwa na watu wasioona akiashiria kuwa anatumia teknolojia saidizi. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zilizojazwa vitabu vingi.

Mvulana mdogo mwenye nywele za kahawia, anatazama kompyuta ndogo nyeupe. Ameegesha mikono yake chini ya kidevu akionyesha shauku na furaha anapotazama skrini. Yupo ndani ya chumba chenye ukuta wa kijani kibichi uliopambwa na michoro ya miti na twiga.

Kundi la watu wanne wakishiriki katika somo au mazoezi ya lugha ya ishara. Manamke mmoja akiangalia kutoka nyuma anaonyesha ishara ya mkono inayoonekana kana kwamba namba tatu, huku watu wengine watatu walio mbele yake wakimuangalia na kujaribu kuiga ishara hiyo.